Nyumba kubwa ambalo limejengwa kwa mawe na mabati. Lina milango miwili katika sehemu ya chini, nje ya nyumba hii kuna kiti na kuna nyasi ya kijani kibichi kuna chuma ambayo imewekwa kwenye nyasi hii .

Watu ni watatu katika picha hii wawili ni walemavu wanatumia mikongojo mmoja ni nzima ameangalia katika upande wa mbele na mwingine ameangalia katika upande mwingine.

Nyumba hili lina milango miwili katika upande wa mbele na katika sehemu ya chini ya paa ya nyumba hili kuna hifadhi ya maji ambayo yanaelekezwa katika hifadhi nyingine katika sehemu ya mbele.

Ni chapisho la ukurasa ambalo lina mwezi wa Aprili na mwezi wa May. Imeandikwa tarehe, tarehe 24 mwezi wa Aprili 2005. Swali limeulizwa pale iwapo Samweli alijibu wakati Mungu alimwita.

Uwanja wa kijani kibichi ,kuna wachezaji ambao wanaonekana wanatumia mikongocho wamevaa sare rasmi na pia kando yao kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi.

Picha hii inaonyesha chumba ambacho kina kompyuta ama tarakilishi ambayo imewekelewa juu ya meza, kando yake kuna vifaa vingine kama vile kalamu za kuandikia.

Bango hili linasema kwamba katika shule yetu sisi tunafuata maagizo, tunafanya kazi kama kikoa, inasema kwamba wanaheshimiana na wanaangalia katika maono yao ya mbele na wanakubali kushindana na wanafuata maagizo na pia wanatii walimu wao na kufuata muda.

Mjalada hili ni la kitabu ambacho kimeandikwa na Eiden Richards na ni kitabu ambacho kimechapishwa hivi karibuni. Ni kitabu cha kimombo ama kimeandikwa katika lugha ya kimombo na ni cha gredi ya pili.

Hawa ni wanariadha, wanariadha hawa wametambuliwa kama Samwel Muchai katika upande wa kulia, na upande wa kushoto ni Jean Kipchumba. Wote wanatoka katika nchi ya Kenya, kisha imetambuliwa kwamba, wanakimbia mita 5000, na pia ni wale wana ulemavu wa kuona.

Mtu ameketi kwenye ngalawa, kwenye eneo la maji, kando yake upande wa kulia, kuna kiti cha gurudumu mbili, na nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi.

Huu ni mbao ambao umetumiwa kuandika maelezo, maelezo haya ni kuhusu kumbukumbu za mkutano flani ambapo ajenda zimeorodheshwa pale kuhusu kuogelea, kuhusu mahali ambapo watakuwa, kuhusu tarehe na pia yale ambayo watayafanya. Kisha kuna machughumu mbalimbali ambayo yatachukuliwa.

Picha ya kitabu na kitabu chenyewe kinaitwa nyota ya kiswahili. Ni kitabu cha gredi ya pili na ni kitabu ambacho ni cha mtaala unaozingatia umilisi.

Ni wachezaji wa mchezo wa nduthi, wameketi kwenye viti vya gururdumu mbili na katikati yao kuna picha ya aliyekua gavana wa Nairobi Mike Sonko Mbuthi.

Huu ni mchoro wa saa ambao umechorwa kwa manufaa ya kueleza jinsi saa inafanya kazi na kando yake kuna mnyama ambaye amechorwa na amejitamia.

Huu ni ubao, ubao unatumiwa na walimu hasa shuleni katika maandishi ama kufunzia wanafunzi. Kando yake kuna kivutio na kazi ya kivutio hiki ni kuvuta yale maandishi Ili kuandika maandishi mapya.

Kuna picha tatu hapa ya kwanza ni lorry ambalo limebeba mchanga na mchanga umebebwa ni mzito sana kuna garimoshi na Kuna mtu ambaye anaendesha baiskeli.

Ni picha ya kitabu. Kitabu ambacho ni cha hadithi. Kuna mtoto ambaye anatandika kitanda. Kuna kitabu kingine ambacho kimechorwa. Kuna mikono na kiatu na kuna familia ambayo imeketi kwenye meza.

Hiki ni chumba cha kufanyia mazoezi, kuna mtu ambaye anaonekana amefika hapa kwa ajili ya mazoezi. Ameketi kwenye safu. Ameangalia katika upande wa mbele na nyuma yake kuna kifaa cha kuinua na kujenga misuli.

Ni ukurusa wa kitabu na kitabu hiki ni cha mwalimu Joy, kitabu hiki kinazungumzia mambo ya umilisi na ni ya gredi ya pili inazungumzia mambo ya mazingira.

Huu ni uwanja na katika uwanja huu kuna watu ambao wanaonekana wameketi na kuna wale wamesimama wakitazama katika upande mmoja upande wa kulia. Kisha nyuma ya hao watu mbele kabisa kuna viti ambavyo vimepangwa pale na kuna miti.

Hii ni ratiba ambayo imetengenezwa kuongoza mwalimu wakati wa masomo mbalimbali katika shule ya Thika Road Christian ambayo ni daraja la saba nane na tisa.

Hili ni jengo na jengo hili lina ghorofa mbili na mbele ya ghorofa hili, kuna mlingoti na katika mlingoti huu umezingirwa na maua, kisha kuna kifaa ambacho kinawekwa uchafu.

Hili ni darasa, katika picha hii tunaona dawati na viti ambavyo vimepangwa huko kando kabisa katika upande wa kulia kuna vitabu ambavyo vimepangiliwa pale kwa meza na kuna karatasi kadha tunazoziona kwenye dawati.

Hiki ni chumba ambacho kina tarakilishi ambayo zimetumiwa , kuna kifaa ambacho kinahifadhi vifaa mbalimbali na kisha kuna shashi juu ya kifaa hiki alafu kuna faili ya colour ya manjano.

Tarakilishi nne zinaonekana zikiwa zimepangwa kwenye meza, na katika meza hii kuna faili ambazo zimepangwa katika upande wa kushoto, nyuma ya tarakilishi hizi kuna ubao.

Picha hii inaonyesha bango ambalo linahamazisha kuwa misitu ni maisha yetu ya usoni. Linasema kuhusu aina za misitu kuhusu umuhimu wa misitu kuhusu vikwazo vya kuhifadhi misitu na jinzi tunavyofaa kuhifadhi misitu hii.

Aliyekuwa waziri wa elimu, aliyejulikana kama Machogu, anazungumza kutumia kipaza sauti. Mkononi amebeba kijitabu na ni katika maeneo ya kaasisi anayeshughulika na maswala ya elimu spesheli.

Huu ni mti ambao una matawi ya kijani kibichi, ambayo yanatumiwa kama dawa ya kienyenji, na hapa kuna vifaa vya watoto wanachezea.

Kuna vitabu ambavyo vimewekelewa juu ya meza. Vitabu hivi vimeandikwa na John Kagwe na ni vitabu ambavyo ni vya kusoma hadithi na hadithi hizi zinaitwa: Ayubu mashakani.

Ni bango ambalo limewekwa kwenye mlango, ambalo linaelekeza kwamba, wakati unaingia katika chumba hicho, lazima ujue kwamba kusoma ni kufurahi. Ushirikiano unahitajika ama unatarajiwa, na tena uwe na mtazano chanyana na kuwe na heshima.

Hili ni jalada la kitabu, kitabu ni cha somo la komputa ama tarakilishi. Na kitabu hiki kimechapishwa na Longhorn, na ni cha gredi ya saba.

Picha hii ni ya jengo fulani, jengo ambalo linatoa huduma fulani na kando ya jengo hili kuna kibao ambacho kinaelekeza kwamba wageni wafaa wapitie ofisini.

Picha za vitu ambavyo tunahitaji Katika maaisha yetu ya kifamilia, tunahitaji; chakula, maji pale tunapoishi, matibabu, mambo na elimu na Ile tunavyovaa kama nguo.

Hii ni picha ambayo inaonyesha Hellen Wawira, ni mwanamke ambaye ametambulika kama mkenya na ambaye ana ulemavu na pia anafanya spoti ya kuinua.

Hapa ni mahali ambapo watoto wanachezea na imewekwa bembea, bembea ni hicho kifaa ambacho watoto wanaketi wakijirusha mbele na nyuma.

Wa kike huyu amejipanga na yu tayari kuanza mashindano ya uogeleaji. Yu ndani ya maji amevaa kofia na ameshikilia kifaa fulani hapo ili akaanze kuogelea akiwa ameangalia katika upande wa kulia.

Picha hii inaonyesha kitabu na ni kitabu ambacho kinahimiza kuhusu kucheza, kusoma na kukua pamoja kwa upande wa watoto wadogo.

Jengo hili limechorwa safina ya Ayubu na katika mchoro huu kuna wanyama ambao wamechorwa wakiwa wawili wawili. Kuna maua mbele ya sehemu ya jengo hili na nyuma yake kuna viti virefu.

Hiki ni katabu ambacho kimechorwa watoto, na ni kitabu cha gredi ya pili, ambacho kinahimiza kuhusu afya, kuhusu maadili, na pia kuhusu usalama wao.

Maandishi yanaonyesha herufi, herufi ambazo zimeandikwa herufi ndogo na herufi kubwa. Kuna miezi ambaye imeangaziwa Oktoba, Novemba, na Disemba. Pia, kuna kazi ambaye mwanafunzi amepewa ya kufanya nyumbani.

Tarakilishi ambayo imewekwa juu ya meza. Tarakilishi hii ni aina ya Dell. Nyuma ya tarakilishi hii ni ubao ambao unatumiwa katika kuandika. Chini ya meza hii kuna nyanya ambazo zimewekwa pale.

Ni picha ya Samson Ochuka, Samson Ochuka anafanya mchezo ya kuruka viunzi na katika sehemu hii ameshavuka ama amesharuka kiunzi na anatazama walio nyuma yake.